Huu ni mfumo wa kilimo, maji uliyo na mabomba ya plastiki yaliyowekwa juu ya viunga vya mbao. Mimea michanga imepandwa kwenye mashimo ya mabomba hayo. Kando yake kuna mabati ya matofali ya rangi ya kahawia. Mbali kidogo kuna ndoo mbili za plastiki za kuweka maji.

Hiki ni kifaa cha mbao chenye mashimo mengi ya duara kwenye ukuta wa mazingira ya ndani. Kuna taa za umeme zilizowekwa kwenye fremu ya chuma iliyo wima kingeangaza sehemu ya mbao. Karibu na ukuta kuna sanduku nyeusi. Dirisha la kioevu linaonekana pembeni.

Hii ni mimea ya majani ya kijani kwenye mifumo ya mabomba ya plastiki ndani ya jengo la kiowevu. Imepandwa kwa njia ya kilimo cha maji ikiwa na majani makubwa yanayojitokeza kutoka kwenye mashimo ya mabomba.

Hiki ni kilimo cha mimea ya saladi kilichopandwa kwenye mifumo ya maji safi. Mimea hiyo ni ya rangi ya kijani na nyekundu ikipandwa kwenye mabati yenye mifereji. Mazingira yana nyasi ya asili na hewa safi yakiungwa na mabati ya kulinda mimea. Mifumo hiyo inaungwa na mabomba ya plastiki nyeupe.

Huu ni mfumo wa kilimo cha maji uliotengenezwa kwa mabomba ya plastiki ya rangi nyeupe na kijivu mimea ya kijani inakua kwenye vyombo vidogo vilivyowekwa kwenye mabomba sehemu za mazingira ni ukuta wa mawe na sakafu ya vigai.

Mfumo wa kilimo cha kisasa kinachotumia njia ya hydropiniki . Mimea na majani mabichi imepandwa ndani ya mabomba meupe yenye mashimo iliyopangwa kwa mstari na maji yenye virutubisho, hupita ndani na kunyunyizia mizizi. Sehemu hii ina kivuli cheusi kinachokinga mwangaza mkali wa jua.

Hili ni shamba la kisasa. Mimea inayokua inaonekana kuwa na majani ya kijani kibichi yakipandwa kwa mabomba ya plastiki maalum yaliyowekwa kwa mapangilio mzuri. Kuna vyombo pia vinaonekana ambayo vinasaidia kushikilia miche. Limejengwa ndani ya chumba kilicho zungushiwa neti inayosaidia kupunguza mwanga wa jua na kuzuia wadudu.

Huu ni mmea wa mboga unaoonekana kama aina kabichi au sukumawiki ukiwa unapandwa kwa kutumia mfumo wa kilimo cha maji, umewekwa ndani ya kikombe cha plastiki chenye shimo na mizizi yake inaning'inia kwenye tundu lililopitisha virutubisho. Mfumo huu hauna mchanga na hutumika sana kwenye maeneo yenye nafasi ndogo au ambapo udongo hauna rutuba nzuri.

Hili ni chandarua kubwa lenye vifuniko vya plastiki wazi. Ndani yake kuna mimea iliyopandwa kwenye mifumo ya juu iliyotumia nguzo za mbao. Mimea hio ina majani ya kijani na matunda madogo yanaonekana wazi. Nje kuna milima ya mbali na ardhi yenye nyasi. Nuru ya jua inapita vifuniko ikitoa mazingira ya kiustarehe kwa mimea.

Hii ni shamba ya mimea ya kabichi iliyopandwa kwa mfumo ya umwagiliaji. Ardhi ni nyekundu na mazingira yana miti na milima mbali. Mimea imepangwa vizuri kwa safu na angani kuna mawingu. Mbali kuna eneo la pori lenye nyasi na uoto wa asili.

Hawa ni wafanyakazi wengi walio vaa sare na kofia za bluu wakiwa katika kiwanda. Wanashughulika mapango mengi kwenye mkondo wa magari. Kuna mazingira ya kazi safi na kuna bodi kwenye ukuta inayoonyesha maelezo. Wanapanga nyanya kwa pakiti na kwa umakini.

Hii ni bustani iliyo na wavu, iliyona mimea ya kijani kibichi yanayo kua chini ya mazingira yake. Wavu huu umewekwa kwa miti ambao angani kuna mawingu na angavu, mbali yana jengo la udongo na watu wawili ambao wamevaa fulana za blue wakiwa wamesimama karibu.

Hili ni shamba kubwa la kabichi na zimepangwa kwa mistari ya kupendeza; zinaonekana kuwa kwa hali nzuri. Haya inaonyesha linatunza kwa uangalifu. Kwa mbali kuna miti na mijengo ambayo yanaaashiria uwepo na makazi au kijiji jirani Mazingira ni ya kijani yanaonyesha shughuli za kilimo hai na endelevu.

Hili ni shamba lenye mimea ya kijani kibichi ikinyunyuziwa na maji kwa kutumia vifaa vya umwagiliaji. Mbali kuna nyumba mbili za rangi tofauti zikizingiriwa na miti na uwanja wa kilimo. Angani kuna mwangaza wa jua na wingu ndogo linaloonekana kwa mbali.

Hili ni shamba lenye mimea midogo inachipua. Udongo umejaa unyevu. Maji yananyunyiziwa kutumia mifumo ya umwagiliaji wa kisasa, yenye mabomba ya plastiki na viunganishi vya chuma. Mvua bandia inasambazwa kwa nguvu.

Huu ni mfumo wa umwagilia maji mimea wa rangi ya kijani kibichi ambayo inaonekana kupandwa kwa mistari yanyooka. Hili inaonekana kuwa ni shamba kubwa mno. Nyuma kabisa tunaona mandhari yenye miti mingi. Hali ya anga inaonekana kuwa ni mchana.